Sehemu ya paa ndani ya duka, inayojishughulisha na uuzaji wa madawa yanayosaidia kutibu wanyama wa kufugwa. Ikiwa imewekewa bango kubwa, likionesha uuzaji wa rejareja na wa jumla wa bidhaa hizo.

Sehemu ya duka iliyopangwa dawa kwenye makabati yanayovutia vizuri ya vioo, zinazotumika kutibu aina mbalimbali ya magonjwa kwa wanyama wanaofugwa.

Aina mbalimbali, ya dawa za mifugo, kama "Levazan", zikiwa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu, ndani ya duka, ambazo ziko tayari kwa kuuzwa.

Dawa ya kunywa aina ya Slayworm, yenye vidonge kumi, inayosaidia kutibu minyoo kwa wanyama wa kufugwa aina ya mbwa.

Dawa aina ya Taktic yenye ujazo wa lita moja inayoisaidia kutibu upele kwenye ngozi za wanyama wa kufugwa, aina mbalimbali ambazo ni ng'ombe, nguruwe na kondoo.

Mfanyabiashara mwenye tabasamu anayejishughulisha na uuzaji wa dawa za mifugo na mimea, akiwa ndani ya duka lake lililosheheni bidhaa hizo huku akisubiri wateja.

Wafanyabiashara wa dawa za mifugo na mimea, wakiwa kwenye tabasamu, ndani ya duka lenye makabati yaliyopangiliwa vizuri, aina mbalimbali za dawa, zikiwa tayari kwa kuuzwa.

Mfanyabiashara anayeuza dawa mbalimbali za mifugo akimuhudumia na kumueleza kwa makini mteja wake, na kwa ndani ya duka hilo kukiwa na makabati yaliyopangiliwa dawa za aina mbalimbali.

Dawa nzuri iitwayo "PET D" inayosaidia kutibu minyoo kwa wanyama wanaofugwa majumbani waitwao mbwa na paka.

Mfanyabiashara akiwa ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa dawa zinazotibu magonjwa mbalimbali ya wanyama, na kwa nje kukiwa na wateja wanaosubiri kununua bidhaa hizo.

Dawa ya "PET FEVER GO LIWUID" ina ujazo wa milimita hamsini, inayotumika kutibu ho,a kwa wanyama wanao fugwa majumbani, ambao ni mbwa na paka

Sehemu ya duka iliyowekewa mashelfu ya wazi ambayo yamepangiliwa dawa za mifugo ambazo ziko kwenye vifungashio tofauti tofauti zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa wanyama .

Mfanya biashara wa dawa za mimea na wanyama pamoja na pembejeo akiwa ndani ya duka lililofungwa shelfu za ukutani na kupangiliwa bidhaa hizo zilizo tayari kwa kuuzwa.

Zao aina ya nyanya likiwa kwenye rangi nyekundu, ambapo limekomaa na kuiva vizuri, likisubiri kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi mbatata, wakivuna zao hilo na kuliweka sehemu ya pamoja huku wakipakia katika viroba tayari kwa kusafirisha kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mkulima wa zao la mahindi, akiwa amebeba kiroba kilicho na mazao hayo kwa ndani. Huku mengine yakiwa kwa chini, na mengine yakiwa bado hayajavunwa kutoka kwenye mashina yake, tayari kwa kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa.

Zao aina ya nyanya lililopandwa kwenye vifuko vyeusi kwa kufuata mistari, likiwa limekomaa na kuiva ndani ya shamba huku mkulima akivuna zao hilo tayari kwa kupeleka sokoni .

Zao la biashara aina ya ndizi likiwa liko kwenye mgomba ambapo bado halijavunwa, na mkulima akiwa amelishika kwa tabasamu kubwa.

Sehemu ya shamba, iliyolimwa na kuandaliwa vizuri matunda aina ya mapapai, yaliyopandwa kwa kufuata mistari, huku mkulima akiwa amechuchumaa pembezoni mwa mti uliosheheni matunda hayo.

Mazao aina ya nyanya yaliyoiva vizuri na kuvutia, yakiwa yamewekwa kwenye matenga meusi ya plastiki, tayari kwa kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa.

Sehemu ya shamba iliyopandwa kwa mpangilio mzuri kwa kufuata mistari. Mazao ya matunda aina ya papai yakiwa yamekomaa, huku yakisubiri kuvunwa.

Sehemu ya shamba kubwa, lililolimwa na kuandaliwa vizuri, likiwa limepandwa mazao ya biashara katika mtiririko wa matuta yaliyonyooka, na chini yake kukiwa na mabomba marefu meusi, yanayopeleka maji na kusafirisha katika shamba hilo.

Mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya akiwa ameshikilia zao hilo lililokwisha kuvunwa tayari. Huku ikisuburi kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya shamba iliyolimwa na kupandwa vizuri kwa ustadi mazao aina ya nyanya, ambayo yamekwisha kukomaa na mengine kuiva tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mkulima wa zao la ndizi akisomba na kupangilia vizuri migomba ya zao hilo, na kuiweka sehemu aliyoiandaa kutunzia zao hilo lililovunwa kutoka shambani, tayari kupelekwa sokoni kwa kuuzwa.

Mkulima akiwa ameshikilia mazao aina ya nyanya ambayo hayaja komaa bado ndani ya shamba lililolimwa kwa kufuata mistari ya matuta, huku zao hilo likiwa limestawi vizuri .

Zao la vitunguu lililokwisha kuvunwa tayari, huku likisubiri kuwekwa katika vibebeo ili kutolewa shambani hapo. Na chini kukiwa na mabomba yanayosafirisha maji shambani humo.

Mkulima wa mazao aina ya viazi mbatata, aliyepo ndani ya shamba. Akivuna mazao hayo yaliyokwisha kukomaa vizuri, tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mkulima akiwa ameshikilia zao la mahindi, lenye rangi ya njano yaliyokwisha kuvunwa, huku yakisubiri kupukuchuliwa, tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wa zao maarufu la hoho, wakiwa wamesimama pembeni ya vikapu vilivyojazwa zao hilo, na wengine wakiendelea kujaza katika vibebeo hivyo, huku wakisubiri wateja.

Wakulima wa mazao ya biashara wakipakia mazao hayo yaliyo sheheni kwenye viroba, katika gari la kusafirishia mizigo kutoka eneo la shamba kwenda sokoni kwaajili ya kuuzwa.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi mbatata wakivuna zao hilo na kuliweka sehemu ya pamoja, wakisubiri kuliweka kwenye vifungashio na kupakia kwenda sokoni kwaajili ya kuuza.

Mkulima aliyevalia shati jeupe na suruali nyeusi, akikagua mazao yaliyopandwa kwa kufuata mistari iliyonyooka, na chini ya shamba kukiwa kumelazwa mabomba meusi ya maji.

Zao la tunda linalovutia sana aina ya nyanya likiwa tayari limeshakwishwa kuvunwa, likisubiri kupelekwa sokoni tayari kwa kuuzwa.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, ambalo halijapandwa katika mpangilio mzuri, lililokomaaa tayari, likisubiri kuvunwa kutoka shambani, na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wa zao la mahindi wakiendelea kuvuna zao hilo, huku wengine wakipukuchua mazao hayo tayari kuyandaa kupeleka sokoni kwa kuuzwa.

Mkulima wa zao la nyanya, mwenye tenga mkononi akivuna mazao hayo yaliyokwisha kukomaa ndani ya shamba hilo lililoandaliwa vizuri tayari kwa kupelekwa sokoni.

Mfanyabiashara wa zao aina ya nyanya, akichagua na kupima zao hilo kwenye kipimo cha ndoo na kuweka kwenye tenga tayari kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wa mazao ya biashara, ambayo ni matunda aina ya embe, wakiwa wameshikilia mazao hayo yaliyokwisha komaa, yakisubiri kuvunwa tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Zao aina ya viazi mbatata, vilivyowekwa na kushindiliwa kwenye viroba vilivyosheheni zao hilo pembezoni mwa barabara, huku ikisubiri wateja wanaopita njia hiyo kwaajili ya kununua.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi mbatata wakivuna zao hilo na kulikusanya katika kundi kubwa huku wakisubiri kupakia na kusafirisha tayari kwa kuuzwa.

Mazao aina ya maparachichi, yakiwa yamefungashwa kwenye matenga ya kufanana yenye rangi ya njano, na kupangiliwa vizuri tayari kwa kupelekwa sokoni.

Mkulima wa zao la mapapai akivuna tunda lililokomaa, ambalo liko tayari kwa kuliwa, ndani ya shamba lililolimwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia.

Sehemu ya shamba kubwa iliyo limwa vizuri na kupandwa mazao ya biashara aina ya nyanya, huku kwa chini kukiwa na mabomba meusi yanayosafirisha maji ndani ya shamba hilo.

Mkulima wa mazao ya matunda aina ya pasheni, akikagua mazao hayo ambayo bado hayajakomaa ndani ya miti iliyopandwa kwa kufuata mistari iliyoko shambani .

Sehemu ya shamba kubwa lililolimwa vizuri na kisasa, ikiwa imepandwa mazao ya matunda aina ya mapapai katika mistari iliyo nyooka, kwa chini yake kukiwa kumelazwa mabomba meusi yanayo safirisha maji ndani ya shamba hilo.

Zao la nyanya lililoiva vizuri likiwa limeshavunwa tayari na kuwekwa kwenye matenga ya plastiki huku wakulima na wafanya biashara wakisubiri kusafirisha kwenda sokoni tayari kwa kuuza.

Mkulima wa mazao ya matunda aina ya matikiti, akivuna na kukusanya matunda hayo yaliyokwisha kukomaa na kuiva, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mkulima wa mazao aina ya pilipili akisomba mazao hayo yaliyo kwisha kuvunwa tayari, kwa kutumia chombo cha usafiri aina ya mkokoteni kwaajili ya kupeleka sokoni kuuzwa.

Wakulima wa mazao ya mahindi wakiwa ndani ya shamba wakipakia mazao hayo kwenye mifuko ya viroba ambayo yameshakwisha vunywa tayari kwa kupelekwa sokoni kuuzwa.

Zao aina ya vitunguu maji likiwa tayari limeshakwisha kuvunwa kutoka shambani, likisubiri kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wa zao la viazi vitamu wakipanga kwenye matenga ya plastiki mazao hayo, yaliyokwisha kuvunwa tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mazao yanayovutia aina ya mapapai, yakiwa yamekomaa juu ya miti iliyopandwa kwa ufasaha kwa kutumia kilimo cha kisasa yakiwa tayari kwa kuvunwa.

Mkulima wa mazao ya matunda aina ya tikiti akivuna na kuyaweka pamoja mazao hayo tayari kwa kusafirisha sokoni kwa ajili ya kuuzwa .

Wakulima wa zao la viazi vitamu, wakiwa ndani ya shamba, wakivuna na kuyapanga mazao hayo kwenye matenga ya plastiki, tayari kusafirishwa kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakisaidiana kutoa gari aina ya Tingatinga linalotumia jembe maalumu la kulimia likiwa limenasa kwenye matope ndani ya shamba hilo.

Mazao aina ya mihogo, yaliyosheheni katika viroba ndani ya shamba, yakiwa tayari yamekwisha kuvunwa yakisubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu kubwa ya shamba, iliyolimwa na kupandwa mazao ambayo hayajakomaa vizuri, ikiwa imewekewa mabomba makubwa meusi, yanayosaidia kupitisha maji katika maeneo ya shamba hilo.

Mkulima akihudumia mazao aliyo yapanda katika viroba vidogovidogo vyeupe, ndani ya shamba lililo andaliwa kisasa kwa kutumia mfumo wa nyumba ya kijani.

Mkulima mwenye tabasamu akiwa ameshika kipande cha tunda aina ya tikitiki, huku mengine yakiwa chini tayari yamekomaa kwa ajili ya kuvunwa.

Mazao aina ya nyanya yaliyopandwa kwenye vifuko vidogo vyeusi, yakiwa yamekomaa na mengine kuiva ndani ya shamba, huku mkulima akiyakagua na kuyaweka vizuri.

Miti ya migomba, iliyopandwa pamoja na miti ya aina tofauti tofauti, katika eneo lenye makazi ya watu, ikiwa na matunda aina ya ndizi ambazo bado hazijakomaa.

Sehemu ya shamba iliyoandaliwa vizuri, lenye miche iliyochipua na kupandwa kwa kufuata mistari, na katikati kukiwa na mabomba meusi yaliyowekwa juu ya matuta.

Mazao aina ya nyanya yanayovutia yaliyopandwa kwenye viroba yakiwa yameiva na kukomaa yakisubiri kuvunwa na kupelekwa sokoni tayari kwa kuuzwa.

Mashine yenye kijiko, kinachotumika kukwangulia michanga na udongo iitwayo katapila, ikiwa na matairi ya chuma yenye minyororo, ikipakiwa kwaajili ya kusafirishwa.

Gari kubwa aina ya tingatinga linalotumika kwa ajili ya kilimo, likiwa limesimama ndani ya shamba tayari kwa kuanza kazi ya kilimo.

Gari aina ya tingatinga lenye jembe maalumu la kulimia likiwa linaendelea na kilimo ndani ya shamba lililo zungukwa na miti mikubwa na mirefu juu yake kukiwa na dereva pamoja na msindikizaji.

Sehemu ya shamba, ikianza kulimwa kwa gari maalumu la kulimia liitwalo tingatinga, na pembeni mwa shamba hilo kukiwa na mazao yaliyostawi vizuri aina ya mahindi .

Mkulima akiandaa shamba kwa kutumia gari aina ya tIngatInga lenye jembe maalumu linalotumika kulimia, huku akiokoa muda na kulima eneo kubwa kwa haraka.

Mkulima akilima kwa kutumia jembe maalumu linalotumia mashine ndani ya shamba lenye vitalu vingi, lililozungushiwa matuta makubwa kwaajili ya kuzuia maji yasitoke nje ya shamba hilo.

Bwawa kubwa lililotengenezewa vyumba viwili vinavyotumika kwa matumizi ya kufugia samaki, na pembeni yake kukiwa na magari yanayotumika kwa ajili ya kusafirishia samaki hao kupeleka sokoni kuuzwa.

Samaki wadogo wakiwa ndani ya bwawa, ambalo linatumika kufuga na kuwakuza, huku mipira mbalimbali na mabomba yakiwa yameunganishwa ndani ya bwawa hilo, kwa ajili ya kusafirishia chakula na dawa.

Mazao ya chakula ambayo ni mahindi, ulezi, maharage, njugu mawe na mtama, yakiwa kwenye viroba vilivyowekwa sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa hizo, tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya ardhi ikiwa na korongo linalotiririsha maji kutoka sehemu za juu kwenda sehemu za chini katikati ya msitu ambayo ni moja ya chanzo cha utunzaji maji.

Sehemu ya shamba iliyoandaliwa kisasa, maarufu kama kilimo cha nyumba ya kijani, kikiwa na zao la mbogamboga aina ya chainizi, zilizo tayari kwa mavuno.

Wafanyakazi katika shamba la kisasa lililooteshwa miche ya miti, wakipeana maelekezo mbalimbali ndani ya shamba hilo, na miche hiyo ikiwa inaendelea kusitawi vizuri.

Kundi kubwa la ng'ombe weusi wenye mabaka meupe, wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye uwazi, kilichofungwa mifumo ya umeme inayosaidia katika ukuaji wa ng'ombe hao. Na chini kukiwa na chakula chao.

Wafanyakazi wa kiwandani wakiwa kwenye mavazi maalumu, wakisindika matunda aina ya maparachichi, na kuyaweka vizuri kwenye maboksi, kwaajili ya usambazaji wa matunda hayo.

Kundi kubwa la ng'ombe weusi wenye mabaka meupe, wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye uwazi kilichofungwa mifumo ya umeme inayosaidia katika ukuaji wa ng'ombe hao na chini kukiwa na chakula chao.

Zao la matunda aina ya ndizi lililostawi vizuri, likiwa limelimwa kwa kilimo cha kisasa chenye kufuata mpangilio mzuri, na pembeni kukiwa na uzio wa nyavu wenye rangi ya bluu ukitenganisha na shamba lingine lenye mazao madogo.

Zao linalovutia aina ya vitunguu maji, ambalo limeshavunwa kutoka shambani, huku mfanyabiashara akipima kwenye tenga tayari kwa kuuzwa.

Kundi kubwa la vifaranga vyenye rangi nyeusi na nyeupe, vikiwa ndani ya banda la kisasa lililofungwa mifumo ya umeme, na kwa chini yake kuna chakula pamoja na madumu maalumu ya kunywea maji kwa vifaranga hao.

Shamba lililolimwa kisasa kwa mfumo wa nyumba ya kijani, na kupandwa mazao yaliyo chipua vizuri kwa kufuata mistari mipana ya matuta, ambayo imenyooka vizuri.

Mazao ya nyanya ambayo bado yako kwenye miti yake ndani ya shamba lililolimwa vizuri kwa kufuata mistari, na yakiwa yamekomaa na kuiva yakisubiri kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Sehemu ya shamba kubwa, ikiwa imeandaliwa kwa ustadi mzuri huku imeunganishwa na bomba marefu meusi yaliyonyooka vizuri. Yakisafirisha maji ndani ya shamba hilo, na shughuli za umwagiliaji zikiwa zinaendelea.

Sehemu kubwa ya shamba iliyolimwa na kuandaliwa vizuri ikiwa imepandwa mazao kwa kufuata mistari huku mabomba ya maji yakiwa yamelazwa mengine yamesimama kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji.

Shamba kubwa lilioandaliwa vizuri na mazao yenye rutuba, yaliyo pandwa kwa kufuata mistari ya matuta, na katikati kukiwa na maji yanayosaidia kurutubisha mazao hayo, na pembeni kukiwa na mabomba meusi yanayosafirisha maji kutoka eneo moja, kwenda jingine.

Sehemu ya shamba lililolimwa na kupandwa mazao, kwakufuata mistari, huku katikati ya mazao hayo, kukiwa kumepitishwa mabomba yanayotumika kwa shughuli ya umwagiliaji.

Sehemu kubwa ya shamba lililoandaliwa vizuri na kwa kisasa, lililopandwa mazao yaliyo chipua vizuri kwa kufuata mistari ya matuta, na katikati kuna maji yanayosaidia kwa shughuli za umwagiliaji.

Sehemu ya shamba kubwa ikiwa imeandaliwa kwa ustadi mzuri, huku imewekewa mabomba meusi yaliyonyooka katika mistari, yakisafirisha maji ndani ya shamba hilo kwa ajili ya umwagiliaji.

Shamba lililoandaliwa kwa kilimo cha kisasa, maarufu kama nyumba ya kijani. Likiwa na mazao yaliyochepua vizuri, huku kukiwa na mabomba juu ya matuta yanayosaidia kusafirisha maji katika shughuli za umwagiliaji.

Mkulima akimwagilia miche iliyooteshwa kwenye vifuko vyeusi vya nailoni. Huku ikiwa imechipua vizuri, tayari kutumika kwa kupandwa ardhini.

Sehemu ndogo ya shamba iliyopandwa mazao yaliyostawi na kuota vizuri, ikiwa imewekewa bomba jeusi kwa chini linalotumika kwa shughuli za umwagiliaji shambani hapo.

Sehemu ndogo ya shamba, iliyopandwa mazao ya aina tofauti tofauti yakiwa hayako kwenye mpangilio mzuri, huku mabomba marefu meusi yamewekwa chini kwa shughuli ya umwagiliaji.

Shamba lililokwisha tayari kuandaliwa, likiwa limezungushiwa bomba kubwa lenye matobo mengi, ambayo yanatoa maji na kuasaidia katika shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Shamba lililoandaliwa vizuri na kisasa likiwa limepandwa mazao yanayoanza kuchipua katika matuta mapana, na huku mabomba yaliyowekwa yakimwagilia maji ndani ya shamba hilo.

Sehemu ya shamba iliyopandwa mazao yaliyostawi vizuri, pembeni yake kukiwa na mbaomba meusi yanayopitisha maji katika sehemu mbalimbali ya shamba hilo kwa shughuli za umwagiliaji.

Sehemu ndogo ya shamba iliyolimwa na kuandaliwa vizuri ikiwa imepandwa mazao yaliyokwisha kuota, huku wakulima wa shamba hilo wakiendelea na umwagiliaji.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mpangilio mzuri kwa kufuata matuta, lenye mazao yaliyostawi vizuri, huku mabomba meusi ya maji yakiwa yamefungwa juu ya matuta kurahisisha shughuli za umwagiliaji.

Shamba kubwa linaloandaliwa kwa ajili ya kupandwa mazao, likiwa limewekewa mabomba marefu ya kusafirishia maji yatakayosaidia katika shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba lililoandaliwa vizuri lenye miche iliyochipua iliyopandwa kwa kufuata mistari, na katikati kukiwa na mabomba yaliyolazwa yakisafirisha maji kwaajili ya umwagiliaji.

Sehemu ndogo ya shamba iliyopandwa mazao, ambayo bado hayajachipua vizuri, na kwa chini kukiwa na mabomba meusi yaliyowekewa, kwa ajili ya kusambazia maji kwa shughuli za umwagiliaji.

Sehemu ndogo ya shamba iliyoandaliwa kwa mashimo na kupandwa zao aina ya mahindi ikiwa imewekewa bomba kubwa lenye matobo mengi yanayotiririsha maji ndani ya shamba hilo linalotumia mfumo wa umwagiliaji.

Shamba lililoandaliwa kwa ustadi mzuri likiwa na matuta yaliyo nyooka, na katikati kukiwa na mabomba yaliyo lazwa yanayotumika kwa shughuli za umwagiliaji.

Sehemu ya shamba kubwa lililopandwa mazao aina ya mahindi yaliyochipua na kustawi vizuri, na pembeni yake kukiwa na bomba kubwa lenye matobo mengi yanayopitisha maji na kurahisisha shughuli za umwagiliaji.

Sehemu ya shamba iliyokwisha kupandwa na mazao yakiwa bado hayajachepua. Na chini yake kukiwa na mabomba yanayomwaga maji na kurahisisha shughuli za umwagiliaji katika shamba hilo ambalo halijaandaliwa vizuri.

Shamba kubwa lililoandaliwa kisasa na kwa mpangilio mzuri, likiwa limewekewa mabomba marefu meusi ya kusafirishia maji ndani ya shamba hilo, yanayotumika kwa ajili ya umwagiliaji.

Sehemu kubwa ya ardhi, yenye milima na mabonde ikiwa na miti iliyostawi vizuri na kwa juu yake kukiwa na anga la bluu na mawingu meupe, yanayovutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi yenye majani yaliyokauka, na kwa mbele yake kukiwa na milima yenye mabarafu, na juu kukiwa na anga la bluu linalovutia kwa kutazama.

Eneo la ardhi, likionyesha vipengele mbalimbali kama; milima, miti, barabara, anga na mawingu huku vikiwa katika hali ya kuvutia sana.

Sehemu kubwa ya ardhi yenye mabonde mabonde na uoto wa asili, wenye majani na miti iliyo na rutuba na kwa mbele yake kukiwa na milima inayovutia.

Sehemu ya ardhi inayoonesha miti iliyokauka pamoja na nyasi, ikiashiria hali ya ukame. Kwa mbele yake kukionekana milima pamoja na anga zuri lenye rangi ya bluu, likiwa linavutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na mabonde mabonde pamoja na miinuko iliyoota miti kwa mbalimbali na kwa juu yake kukiwa na milima yenye mabarafu.

Sehemu kubwa ya ardhi yenye nyasi zilizokauka na miti iliyoota kwa mbalimbali, huku kukiwa na makazi ya watu, na mbele yake kuna milima inayovutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi, yenye uoto wa kijani, ikiwa na mabonde mabonde pamoja na milima, na kwa juu yake kuna anga lililofunikwa na mawingu yenye rangi nyeupe.

Sehemu ya ardhi iliyo na pande mbili, moja ikiwa tambarare yenye wanyama pori, jua likiwa limechomoza, na kwa mbele yake ni mlima mrefu uliofunikwa na kivuli.

Sehemu kubwa ya ardhi yenye majani ambayo yana rutuba nzuri, kwa mbele yake kukiwa na miti iliyoota mbalimbali, na kwa juu kukiwa na anga linaloashiria uwepo wa mvua.

Sehemu kubwa ya ardhi yenye nyasi zilizokauka, na miti iliyoota kwa mbalimbali. Kwa mbele yake kukiwa na milima, kwa juu kuna wingu jeusi likiashiria dalili ya mvua.

Ng'ombe wa kisasa wa maziwa, wakiwa kwenye zizi lililojengwa vizuri kwa kutumia miti na kuezekwa na bati, ili kurahisisha jinsi ya kuwahudumia mifugo hao.

Kundi kubwa la bata wanaofugwa kisasa. Wenye rangi nyeupe na nyeusi wakipewa huduma kutoka kwa mfugaji akiwa anawaandaa kwaajili ya kuuzwa.

Kuku wa nyama wakiwa bandani katika sehemu ya kidumu cha kunywea maji na chini kukiwa na pumba zinazotumika kama chakula kwa mifugo hao.

Kundi kubwa la mifugo aina ya bata wenye rangi nyeupe wakiwa nje ya banda lao, huku mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali ya mifugo akiwa anawahudumia.

Sehemu ya shamba iliyo andaliwa na kulimwa kisasa kwa mfumo wa matuta, na kupandwa mazao yaliyochipua vizuri na mabomba meusi yakiwa yamepangwa kwa chini.

Sehemu ya shamba iliyolimwa na kupangiliwa vizuri, ambapo mabomba ya kusafirishia maji yamewekwa na kupangwa juu ya matuta, ili kusaidia katika shughuli za umwagiliaji.

Sehemu kubwa ya shamba iliyolimwa na kuandaliwa vizuri na kupandwa mazao kwa kufuata mistari ya matuta, huku mabomba marefu meusi yakiwa yamelazwa kwa ajili ya kusafirishia maji ndani ya shamba hilo.

Duka kubwa la nafaka likiwa limepangwa magunia kwa nje, yenye aina mbalimbali za bidhaa hizo ambazo ni: mahindi, mihogo, maharage, mtama, choroko na ngano. Huku ndani yake kukiwa na magunia mengine ya nafaka.

Sehemu ndogo ya duka iliyowekewa kabati la chuma, lililopangwa mbegu za mazao aina mbalimbali, ambazo ziko tayari kwa kuuzwa.

Sehemu kubwa ya shamba, iliyoandaliwa vizuri na kupandwa mazao ya mbegu, na chini yake kukiwa na mabomba marefu meusi, yanayosaidia kupeleka maji katika shamba hilo.

Sehemu kubwa ya shamba iliyolimwa na kuandaliwa vizuri ambayo imepandwa mazao ya mbegu aina ya mahindi yaliyostawi vizuri shambani humo.

Sehemu ya duka linalouza bidhaa za aina tofauti tofauti ikiwa imepangwa mifuko iliyosheheni mazao ya mbegu yenye aina tofauti tofauti tayari kwa kusubiri wateja .

Sehemu ndogo ya shamba iliyooteshwa miche aina ya mbogamboga ambayo imezungushiwa mabomba kwa ajili ya usafirishaji wa maji, ili kurahisisha shughuli za umwagiliaji.

Mganga ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya wanyama, akimhudumia mbwa mdogo mwenye rangi nyeupe na mabaka meusi, ndani ya chumba kilichopo katika eneo la hospitali.

Kundi la mbwa wenye afya na rangi nzuri nyeupe, nyeusi na kaki pamoja na mikanda shingoni, wakiwa katika eneo la kufugia wakifuata maelekezo kutoka kwa daktari wao.

Mbwa mdogo mweupe, akiwa anawekwa juu ya sehemu maalumu kwa ajili ya kupatiwa matibabu na mtaalamu wa tiba za magonjwa mbalimbali ya wanyama.

Sehemu ya maonyesho iliyowekewa nyoka mkubwa aina ya chatu ambaye huishi maporini huku akisubiri kutazamwa na watu mbalimbali.

Wanyama pori watatu aina ya Twiga wenye mabaka ya kahawia na mistari meupe wakiwa kwenye zizi la kutunzia wanyama hawa huku watu mbalimbali wakifurahia kuwatazama na kuwapiga picha.

Wanyama pori aina ya twiga, wenye shingo na miguu mirefu, wenye mabakamabaka ya kuvutia kwenye mwili wao. Wakiwa wamesimama pembezoni mwa gari, huku wakiwa ndani ya msitu.